Kwenye shamba hili hili kuna shughuli ya ukulima ambayo inaendelezwa hapa. Mkulima huyu anafanya kazi ya ukulima ya kupanda mimea mbalimbali kama vile ndizi, maharagwe na mahindi. Mkulima huyu amekinga ndizi yake kwa kutoliwa na wanyamaporini kama vile nyani. Mkulima huyu anapopata ndizi zake anaziuza sokoni.

Sehemu iliyo kando ya barabara. Kwenye sehemu hii kuna wanabiashara ambao wengi wao ni wamama ambao wanafanya biashara ya kuuza vitu kama vile ndizi. Wamama hao wanauza ndizi hizi ili wakaweze kupata pesa za kusaidia familia zao na kulipa karo ya watoto wao. Pia ndizi hizi zinaweza saida kama cha...

Hii ni sehemu ya shamba ambayo mkulima huyu anafanya kazi ya ukulima wa mimea mbalimbali. Mimea iliyomo ni kama vile maharagwe, mahindi na ndizi. Mkulima huyu anapanda migomba mingi ya ndizi ili ikaweze kuweka ndizi ili ndizi zinapokomaa anazipeleka sokoni na kuziuza au kuzila kama chakula.

Kwenye sehemu hii kuna shughuli ya ukulima inayoendelezwa hapa. Ukulima unaofanyiwa hapa ni ukulima wa kufuga wanyama wa nyumbani kama vile ng'ombe. Mkulima huyu ana ng'ombe wengi ambao amewafungia kila ng'ombe na sehemu yake. Ng'ombe hawa wanalishwa nyasi na pia kupewa chakula cha kuongeza viini mwilini.

Mama huyu ambaye ni mkulima anaoneka mwenye furaha zaidi. Mama huyu anafanya ukulima wa kupanda mimea mbali mbali kama vile ndizi. Anaonekana kwamba ndizi zake zinapokomaa anazikata na kuzileta sokoni ili na kuweza kuziuza, anapouza ndizi hizo anapata pesa.

Hapa ni shambani ambapo shughuli ya ukulima inaendelezwa hapa. Mkulima huyu anafanya kazi ya ukulima ya kupanda migomba ya ndizi. Mkulima huyu amepanda migomba mingi ya ndizi. Ndizi zake zinazokomaa, anazipeleka sokoni kuziuza ili apate pesa.

Mama huyu ni mkulima wa mimea mbalimbali. Amepanda mimea kama vile mahindi, maharagwe na migomba ya ndizi. Mama huyu anaonekana kupanda ndizi nyingi sana. Ndizi hizi zinapokomaa anazipeleka sokoni na kuziuza ili kupata pesa na pia anaeza kuzitumia kama chakula.

Kwenye barabara hii kuna usafiri wa ndizi unaoendelezwa hapa. Mwanabiashara huyu anaonekana kufanya kazi ya ukulima na pia kuuza ndizi zake. Ndizi zake zinapokomaa anazisafirisha sehemu mbalimbali ili kuweza kuziuza na kupata pesa zake za kusaidia familia yake.

Kwenye shamba hili kuna shughuli za ukulima zinazoendelezwa hapa, kwenye shamba hili mkulima huyu anafanya ukulima wa kupanda ndizi, mkulima huyu anapanda migomba ya ndizi ili kuweza kutoa ndizi na kukomaa, ndizi hizi zinapokomaa anazikata na kuzipeleka sokoni.

Mwanaume huyu ni mkulima ambaye anafanya ukulima wa kufuga ng'ombe wa nyumbani. Mkulima huyu ana wanyama mbalimbali kama vile, ng'ombe, kondoo na mbuzi. Anamshughulikia ng'ombe wake ambaye anaonekana kuwa mgonjwa. Ng'ombe wake ni wa rangi nyeupe na nyeusi.

Mwanaume huyu ni mkulima ambaye anafanya kazi ya kufuga wanyama wa nyumbani, ana ng'ombe mkubwa na pia mbuzi. Anakama maziwa kutoka ng'ombe wake mkubwa. Ng'ombe huyu ana rangi mbili ambayo ni rangi nyeupe na rangi nyeusi. Anapopata maziwa haya anayapeleka sokoni na kuyauza ili kupata pesa.

Shamba hili linaoekana shamba lenye rotuba zaidi. Mkulima huyu anaonekana kuendeleza shughuli ya ukulima mbalimbali. Anapanda mimea mbalimbali kama vile migomba ya ndizi. Ndizi zake zinapokomaa anaweza kuzikata na kuzipeleka sokoni au kutumia kama chakula.

Sehemu iliyo kwenye soko. Kwenye sehemu hii kuna mwanabiashara ambaye anafanya biashara ya kuuza matunda mbalimbali. Baadhi ya matunda anayouza ni kama ndizi iliyoiva na ndizi ya kupikwa. Pia kuna vitunguu, nyanya, machungwa, mboga ya aina mbalimbali kama vile sukumawiki.

Mwanamke huyu ni mkulima, anafanya kazi ya ukulima wa kupanda mimea kama vile mahindi, maharagwe na pia migomba ya ndizi. Migomba hii ya ndizi inapokuwa na kukomaa inatoa ndizi ambayo inamsaidia. Anapokata ndizi hizo anazileta sokoni na kuziuza ili kupata pesa.

Hapa ni shambani ambapo mkulima huyu anafanya ukulima wa kupanda ndizi. Mkulima huyu amepanda migomba mingi ya ndizi ili ikaweze kukua na kutoa ndizi. Pia ameweka mbolea kwenye mimea yake ili ikaweze kunawiri vizuri. Mkulima huyu anapopata ndizi anaziuza ili aweze kupata pesa.

Kwenye shamba hili kuna shughuli ya ukulima zinazoendelea hapa. Mkulima huyu anafanya shughuli za kupanda mimea tofauti tofauti. Anapanda mimea kama vile ndizi na mahindi. Kwenye shamba hili la ndizi kunaonekana kubwa na migomba ya ndizi ambayo imenyauka kwa kutokuwa na mvua ya kutosha.

Kwenye shamba hili kuna shughuli ya ukulima ambayo inaendelezwa hapa. Shamba hili linaonekana kupandwa mimea kama vile migomba ya ndizi. Mkulima huyo amepanda migomba hiyo ya ndizi ili kuweza kukua na kutoa ndizi . Anapopata ndizi hizo anazipeleka sokoni na kuziuza.

Kwenye shamba hili kuna mkulima huyu ambaye anafanya ukulima wa kupanda migomba ya ndizi. Mkulima huyu amepanda migomba hii ya ndizi kwenye karatasi hizi ili zikaweze kukua. Migomba hii inapokua na kuweza kutoa ndizi, ndizi hizo zinaweza saidia kama chakula au kuziuza na kupata

Wanawake hawa wawili, mmoja ni mkulima na mwingine ni mnunuzi. Mama huyu mkulima anafanya ukulima wa kupanda mimea kama vile ndizi. Amepanda migomba ya ndizi inapo komaaa na kuwauzia wateja wake. Kuna mteja au mnunuzi wake ambaye amekuja kununua ndizi hilo na anaikata kwa kutumia panga.

Mkulima huyu anafanya kazi ya ukulima ambapo anafuga wanyama wa nyumbani kama vile mbuzi na ng'ombe. Anapopata maziwa yake kutoka kwa mbuzi na ng'ombe wake anayaleta sokoni. Baada ya kuyauza maziwa hayo anapata pesa ili akaweze kuhudumia familia yake na pia kulipia watoto wake karo shuleni.

Kwenye shamba hili kuna shughuli ya ukulima inayoendelezwa hapa, mkulima huyu anaonekana kufanya ukulima wa kupanda mimea mbalimbali kama vile mahindi na ndizi. Mkulima huyu amepanda migomba mingi ya ndizi ili kuweza kupata ndizi za kuuza sokoni, ndizi hizi zinaonekana kwamba zimekomaa na ziko tayari kwa kupikwa au kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Mama huyu anafanya kazi ya ukulima. Ukulima wake ni kufuga wanyama wa nyumbani kwenye boma lake. Anapofuga ng'ombe hawa ng'ombe ambao wanakamuliwa. Kwa mfano huyu ng'ombe anayemkama anatoa maziwa mengi anayoweka kwenye ndoo yake. Baada ya kukama hii ng'ombe ataweza kuyauza maziwa haya.

Ndizi hili liko bado kwenye mgomba wake. Linaonyesha kwamba kuna mkulima ambaye anafanya ukulima wa kupanda ndizi. Ndizi hili linapokomaa linaweza kukatwa na kutumika kama chakula cha nyumbani au mkulima huyu anaweza chukua ndizi hilo na kulipeka sokoni kuliuza.

Mkulima huyu anamshughulikia ng'ombe wake. Ng'ombe wake anaonekana kuwa ameathirika na ugonjwa ambao si ugonjwa wa kawaida. Mkulima amebeba maji na dawa ambayo anaenda kumshughulikia ng'ombe huyu ili kumkinga na magonjwa yanayomwandama huyu ng'ombe.

Ng'ombe huyu anaonyesha kwamba ameathariwa na ugonjwa au na wadudu. Ng'ombe huyu amevimba ngozi yake na kuchipuka kila mahali. Kinaonekana ng'ombe huyu hana afya inayofaa au hajatibiwa kulingana au ipasavyo.

Hili ni shamba la mkulima. Mkulima huyu anafanya kazi ya ukulima wa kupanda ndizi. Anapanda migomba ya ndizi kisha migomba hiyo ya ndizi inaweka ndizi ili ziweze kua na kukomaa. Ndizi hizo zinapokomaa anaweza kuzitumia kama chakula cha nyumbani au kuziuza sokoni.

Hili ni shamba ambalo linaonekana kwamba mkulima huyu anafanya kazi ya ukulima ya kupanda mimea aina mbalimbali. Mkulima huyu anaonekana kupanda mimea kama vile ndizi, mahindi ,maharagwe shambani mwake. Unapopanda mimea kama hii inaweza kusaidia kama chakula.

Hapa ni shambani na inaonekana kwamba kwenye hili mkulima anapanda mimea mbalimbali. Mimea anayopanda ni kama vile mahindi, maharangwe ,ndizi. Mimea hii inapokuwa na kukomaa inaweza kuvunwa na kupelekwa sokoni au kutumika kama chakula kwa familia yake.

Mbaba huyu ni mbaba ambaye anafanya kazi ya ukulima na ukulima anaofanya ni ukulima wa kupanda migomba ya ndizi. Anatuonyesha kwamba amevuna kutokana na ukulima wake amepata ndizi nyingi ambazo amezitayarisha na ziko tayari kwa kuuzwa.

Hii sehemu ni sehemu ambayo kuna upanzi au mkulima huyu anafanya upanzi wa kupanda ndizi. Kuna migomba mingi ya ndizi hapa. Ndizi hizi zinapokomaa anaweza kuuza kwa kupeleka sokoni na kupata pesa. Pia migomba hizi za ndizi zinafanya sehemu hii kuonekana kuwa safi na ya kupendeza.

Hapana ni shambani ambapo shughuli ya ukulima zinaendelezwa hapa. Mkulima huyu anafanya ukulima ya kupanda ndizi. Ndizi hizi zinapo komaa zinaweza kukusaidia kama chakula cha nyumbani na pia unaeza kupeleka pale sokoni na kuuza ili kupata pesa zaidi.

Ndizi hizi ni aina ya ndizi ambazo huivishwa na kuuzwa kama zimeiva. Mkulima wa ndizi husaidia kwa uchumi ambapo mkulima anapouza ndizi zake anaweza kupata pesa ili aweze kununua shamba lingine ambalo anaweza kupanda ndizi zaidi au auze apate pesa za kushughulikia majukumu ya familia yake kama kulipia watoto wake karo na kulisha watoto wake kwa boma lake.

Hapa ni sokoni ambapo shughuli za biashara zinaendelezwa hapa. Tunaona wamama hawa wauzaji wanauza bidhaa kama vile ndizi. Wamama hawa wamepanga ndizi zao kuonekana na kiwango cha ndizi hizo. Wamama hao wanaonekana kuuza ndizi hizi ili wakaweze kupata pesa za kukidhi mahitaji ya familia zao.

Mkulima huyu anakama ng'ombe yake. Ukulima husaidia sana haswa ukulima wa kufuga wanyama wa nyumbani. Mnyama huu wa nyumbani ni ng'ombe ambaye hutuletea nyama na maziwa. Mkulima huyu anavuta maziwa kutoka kwa ng'ombe wake, nayo maziwa inaweza kumsaidia kwa kuuza na kupata pesa ambayo inaweza kusaidia familia yake na pia kukidhi mahitaji yake.

Mwanamke huyu anatembea shambani mwake. Mkulima huyu ni mkulima wa mimea aina ya mahindi. Mkulima huyu amepanda mahindi yake na mahindi yake yanaonekana kuwa na shida ya ugonjwa fulani. Ugonjwa huu umeadhiri yake kwa kutoboa matawi ya hindi hili.

Huyu ni mwanabiashara ambaye anafanya biashara ya kuuza ndizi. Ndizi hizi zina manufaa mengi nchini. Unapofanya biashara ya kuuza ndizi unawezapata pesa ambazo zitakusaidia kukidhi mahitaji ya familia yako. Pia pesa hizo zitaweza kukusaidia kulipia watoto wako karo.

Shamba hili kunaendelezwa shughuli ya ukulima ambapo kuna shughuli ya ukulima wa kufuga wanyama kama vile ng'ombe. Ng'ombe hawa ni wa rangi nyeupe na rangi nyeusi, wanaonekana kuwa wenye afya nzuri zaidi. Ng'ombe hawa wana afya nzuri wanaweza kutoa maziwa ya kiwango cha juu.

Mama huyu ni mkulima na anafanya kazi ya ukulima wa kufuga wanyama wa nyumbani, wanyama kama vile ng'ombe ambapo anatuonyesha kwamba amepata maziwa kutokana na ng'ombe wake na ameyabeba kutumia pikipiki na kuyaleta sokoni na yuko tayari kuyauza maziwa.

Hili ni soko la kuuza ndizi. Kuna ndizi nyini hapa. Wauzaji na wanunuzi wamekutana hapa sokoni ili kukagua ndizi zinazofaa kwa kuuzwa. Unapofanya ukulima wa ndizi uaweza pata manufaa mengi kwa kuuza ndizi hizo na kupata pesa.

Kwenye boma hili kuna mkulima ambaye anafanya kazi ya ukulima. Mkulima huyu anafanya upanzi wa ndizi. Anapanda migomba ya ndizi na kupata ndizi ilikupeleka sokoni kuuza. Ndizi zinapokuwa kubwa zinaweza kutumika kama chakula kwa familia yake au pia kuuza ili akaweze kupata pesa ya kujikimu majukumu yake.

Hapa Kuna shughuli ya ukulima unaoendeleza. Shughuli hii ya ukulima inaonyesha ukulima wa mimea au migomba ya ndizi. Unapokuwa mkulima wa kupanda ndizi inakusaidia kwa kupata manufaa mbali mbali kama vile ndizi inapokomaa unaweza kupeleka sokoni kuliuza au unaweza kutumia kama familia.

Shamba hili linaonyesha ukulima wa ndizi. Mkulima huyu anapopanda ndizi zake zinamsaidia sana kwa maana anaweza kuzikata na kuzipeleka sokoni ili aziuze na kupata pesa. Anapouza ndizi hizo zinaweza kumsaidia kukidhi mahitaji ya familia yake na pia kulipia watoto wake karo na pia anaweza tumia ndizi hizo kama chakula cha nyumbani.

Anatuonyesha ng'ombe wake ambao wana afya nzuri sana. Ng'ombe wake wana rangi nyeupe na rangi nyekundu. Ng'ombe wamewekwa kwenye zizi lao la ng'ombe na inaonyesha kwamba wana afya nzuri sana. Ng'ombe wakiwa na afya nzuri kama hii inaonyesha kwamba watatoa maziwa mingi.

Mama huyu ni mkulima ambaye anafanya ukulima wa kupanda mimea mbalimbali kama vile kupanda ndizi, mboga na zinginezo. Kwa sasa hivi anapanda mboga ili kuweza kupata mboga zaidi za kupeleka sokoni na kukuliwa.

Ng'ombe amewekwa kwenye zizi. Anakamwa maziwa na maziwa haya yanaweza kusaidia mwanadamu kama vile kuongeza protini mwilini na yanafanya mtu kuwa na nguvu zaidi. Pia yanasaidia mtu kwa kuongeza kiafya na kuwa mwenye afya zaidi.

Wanawake hawa wawili wanafanya kazi ya ukulima. Kutokana na ukulima wao wanaweza kupata maziwa kutoka kwa ng'ombe zao na kuyauza maziwa hayo kwa watu. Wakulima hawa wanauza maziwa. Unaweza ona kuna watu ambao wamepanga foleni kwa kuyanunua maziwa hayo. Wanayapima maziwa hayo kwenye karatasi na kuwauzia hao watu. Wakulima hawa wamevalia barakoa na aproni.

Mwanaume huyu ni mkulima anayefanya kazi ya ukulima wa kupanda mimea, anapanda mimea kama vile ndizi, ndizi zake zimemea kwa wingi kwa kutokana na kupanda migomba mingi ya ndizi, hizi ndizi zinapokomaa anaweza kuzikata na kuzitumia kama chakula cha nyumbani au kuziuza sokoni.

Hizi ni ndizi ambazo zinaonekana kuwa zimekomaa zaidi. Ndizi hizi hupandwa na mkulima wa kupanda ndizi. Mkulima huyu ameonekana kuzikata ndizi zake na kuziweka hapa. Anapokata ndizi hizi zinaweza kutumika kama chakula cha nyumbani au kuuza na kupata hela.

Mzee huyu anaonekana kwamba yeye huyu ni mkulima hodari. Mzee huyu ni mkulima wa kupanda ndizi. Amepanda ndizi baada ya ndizi yake kukomaa. Ameacha likaiva kwenye mgomba ili akaweze kuuza au akalitumie kama chakula cha nyumbani kwa familia yake. Anapouza anaweza kupata

Ndizi hizi zimepangwa hapa na mkulima au mwanabiashara ambaye anafanya biashara ya kuuza ndizi. Unapouza ndizi unaweza kupata pesa mingi kama vile unapata faida na hiyo faida inaweza kukusaidia kukudhi mahitaji ya familia na pia kulipia watoto wako karo shuleni.

Mkulima huyu anajaribu kuzuru shamba lake la ndizi. Anaona ndizi, mgomba wake wa ndizi karibu nao, kwa hivyo anatumia mti kwa kushikilia mgomba wake wa ndizi ili kuweza kushikilia ndizi hilo hadi lifike wakati unaofaa kutolewa na kupelekwa kwenye sokoni kuuzwa.

Mzee huyu ni mkulima na yumo katika shamba lake, anatuonyesha mimea yake ya mahindi ambayo imekuwa na kukomaa na imefikia wakati wake wa kuvunwa. Mahindi yake yanaonyesha kwamba yalipata mbolea na kukua vizuri ambako yametoka yakiwa na afya mzuri.

Sehemu hii ya shamba inatuonyesha kwamba kuna shughuli za ukulima ambazo zinaendelezwa kwenye shamba hili. Mkulima huyu anafanya kazi ya ukulima na ukulima wake anapanda mimea kwa kupanda migomba ya ndizi. Ndizi zake zinapokuwa kubwa anaweza kuzikata na kuzipeleka sokoni ama akazitumia kama chakula cha nyumbani.

Nyuma huyu mwanaume anaonekana kuwa mkulima wa kufuga wanyama kama vile ng'ombe. Mkulima huyu amebeba maziwa kwenye gudulia la maziwa kuyapeleka sokoni ili kuyauza. Amebeba gudulia la maziwa ambayo ni sita kupeleka maziwa hayo sokoni ilikuuza na kupata pesa.

Mwalimu yupo kwenye maabara anajaribu kufanya majaribio ya sayansi kabla ya kuleta wanafunzi kufanya majaribio haya. Hii husaidia mwalimu anapoleta wanafunzi wake kwa kufanya majaribio haya atalinganisha majibu yake na yale majibu ya wanafunzi ili kuangalia iwapo yote yanafanana au kuna kutofautiana kwa majibu kati ya mwalimu na mwanafunzi.

Mimea hii ya mahindi ikiwa shambani inaonyesha jinsi mimea huadhiriwa ikiwa shambani na magonjwa mbali mbali shambani. Mkulima anapopanda mimea yake, kuna magonjwa ambayo hujitokeza na kuharibu mimea yake kwa hivyo kupunguza kiwango cha mavuno. Hii huleta hasara nyingi kwa wakulima na kufanya wakulima kutokuwa na moyo wa kufanya ukulima tena.

Ng'ombe huyu ambaye ana rangi nyeupe na rangi nyeusi, anakamwa maziwa kwa kutumia kifaa cha kukama maziwa. Anapoendelea kukamwa maziwa anaendelea, kukula. Hii inasaidia ng'ombe huyu kutoa kiwango cha juu cha maziwa, kwa hivyo kumpa mkulima huyu faida ya juu ya maziwa.

Hii ni sehemu ambayo shughuli ya biashara inaendelea. Kuna mama ambaye ni muuzaji anayeuza ndizi zake hapa. Ndizi ambazo zimeiva, mama huyu akiuza hizi ndizi zinamsaidia kwa kupata pesa za kukidhi mahitaji ya familia yake. Pia pesa hizo zinaweza kumsaidia ili alipie watoto wake karo shuleni.

Ng'ombe huyu anaonekana mwenye wasiwasi sana kwa sababu sehemu ambayo amewekwa ili kukamwa maziwa sio sehemu sawa. Sehemu yenyewe imenyauka hakuna nyasi ambayo ng'ombe anaweza kula ila huyu mkulima anajaribu kuikama ng'ombe yake lakini hapati maziwa ya kutosha kwa kutokana na ukame wa chakula kwa ng'ombe huyu na pia maji kwa kuwa kuna ukavu sana kwenye hio sehemu.

Hapa ni shambani ambapo kuna upanzi wa ndizi. Mkulima huyo anaonekana kwamba nafanya ukulima wa kupanda ndizi. Ndizi hili linaonekana lenye uzito zaidi kwa sababu mgomba wake unaonekana kama utataka kuanguka. Mkulima huyo ameamua kushikilia mgomba huo uandisi na mtu unaosaidia kukinga ndizi hilo kutoanguka.

Mwanabiashara huyu amekuja kununua ndizi kutoka kwa mkulima ambaye anafanya ukulima wa kupanda migomba ya ndizi na kupata ndizi. Mwanabiashara huyu anaponunua ndizi hili ataenda sokoni na kuliuza kwa bei nafuu ambayo itamsaidia kupata faida na kuendeleza biashara yake kadhalika sokoni.

Kwenye shamba hili kuna shughuli ya ukulima ambayo inafanyika hapa. Shughuli ya ukulima unaofanyika hapa ni kufuga wanyama. Mkulima huyu amefuga wanyama kama vile ng'ombe. Ng'ombe hawa wake ni wenye rangi nyeupe na rangi nyeusi. Ng'ombe hawa wameletwa kwenye sehemu hii ili waweze kunywa maji ili kuwa na afya bora.

Hawa ni wakulima ambao wanaendeleza ukulima wa wanyama kama vile ng'ombe.Ng'ombe wao wanawapatia maziwa na kila baada ya kukama maziwa, hayo kwenye hicho kichupa cha kubeba maziwa wanachukua maziwa hayo na kuyachunga kisha kuyachemsha. Wanapochemsha maziwa hayo wanaua vidudu ambavyo vinaweza kuwa kwenye maziwa vinavyoleta ugonjwa.